Muuguzi amevaa sare ya rangi ya ua ridi na glovu nyeupe akimchanja mtoto ambaye ameketi na kuvaa fulana ya kijani na njano. Wote wawili wamevaa barakoa kama hatua ya tahadhari dhidi ya maambukizi. Nyuma yao kuna wanawake waliovaa mavazi ya rangi mbalimbali huku wamesimama wakisubiri huduma. Mahali hapa panaonekana kuwa ni kituo cha afya au eneo la huduma ya jamii.

Mwuguzi alivaa mavazi ya kujikinga akimhudumia mgonjwa katika chumba cha wagonjwa mahututi. Kuna vifaa vya kisasa kwa tiba kama vile mashine ya oksijeni na monita za afya. Hali hii inaashiria huduma ya afya ya hali ya juu hasa wakati wa magonjwa ya hatari.

Ndani ya chumba cha hospitali. Kinachoonekana kuwa wodi ya wagonjwa mahututi. Muuguzi au daktari amevaa vazi kamili ya kujikinga ikiwemo barakoa, miwani na suti nyeupe, akitayarisha chupa ya dripu kwa ajili ya mgonjwa. Kuna wagonjwa kadhaa wamelala vitandani. Wengine wakiwa wameunganishwa na mashine za matibabu kama vile vipumilio. Mazingira yanaonyesha tahadhari kubwa dhidi ya maambukizi, labda kutokana na janga la Covid-19 .

Mwanamke mzee akizugumza na mhudumu wa afya aliyevaa t-shirt ya bluu na kofia nyeusi. Wote wawili wamevaa barakoa ikiashiria tahadhari dhidi ya magonjwa ya kuambukiza kama covid-19.Mwanamke huyo anaonekana kushika karatasi au kadi unaona ni cheti cha chanjo au fomu ya usajili.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiwa wamekaa kitandani ndani ya changarawe cha buluu. Changarawe hicho kimewakinga kutokana na mbu. Mwanamke huyo amevaa kofia nyeupe na anaonekana kumshika mtoto. Mazingira yanaashiria chumba cha kulala chenye vifaa vichache na kuonyesha umuhimu wa kujikinga na magojwa.

Chumba safi cha huduma za jamii kimefunikwa kwa kitambaa cheupe cha matibabu juu ya meza ya dawa au vifaa vya tiba. Mezani kuna karatasi yenye maandishi, chupa na kifungashio cha plastiki. Mazingira yanaonyesha chumba cha afya au kliniki chenye usafi, kikiashiria kuwa huduma za afya zinatolewa kwa umakini. Hii pia inaonyesha kujali afya ya jamii na utoaji wa huduma bora.

Daktari ameketi kwenye kiti akifanyia mvulana uchunguzi wa macho kwa kutumia kifaa maalum cha matibabu ya macho kinachojulikana kama Slit Lamp . Daktari amevaa koti jeupe la kitaalam, na mvulana anakaa upande wa pili wa kifaa hicho, akiwa ameegemea kwa usahihi, ili macho yake yaweze kuchunguzwa.

Chumba cha upasuaji hospitalini, ume beba timu ya madaktari na wauguzi wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa, wakifanya upasuaji kwa mgonjwa aliyejifunikwa kwa shuka ya kijani. Kuna vifaa ya kutibu kama taa za upasuaji, mashine za ufuatiliaji wa hali ya mgonjwa na drip ya dawa. Hii ni mazingira ya kitaalamu ya kitabibu, hapa upo usalama na usafi zimezingatiwa kwa viungo vya juu ili kuhakikisha mafanikio ya upasuaji.

Madaktari wa upasuaji wakiwa kazini katika chumba cha upasuaji. Wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya buluu pamoja na glovu, barakoa na kofia za kufunika nywele kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Daktari mmoja anaelekeza sehemu ya mwili wa mgonjwa inayofunikwa na nguo ya upasuaji huku vifaa vya kisasa kama darubini ya upasuaji vikitumika.

Mgonjwa aliyelazwa kitandani hospitalini akiwa amefunikwa na blanketi ya rangi nyekundu na nyeusi mwuguzi au mtaalamu wa afya anaonekana akimhudumia kwa kumpima na kumhudumia kwa njia ya matibabu lenye rangi safi na ukuta wa chumba una rangi ya buluu na nyeupe

Wataalam watatu wa afya waliovaa sare nyeusi na barakoa, wakishughulikia na vifaa vya matibabu. Mmoja anashikilia chupa ya dripu, mwingine anatazama karatasi, kwenye troli iliyojaa vifaa vya hospitali. Saa zingine inaonekana kuwa wadi au chumba cha matibabu.

Madaktari wakiwa katika chumba cha upasuaji wakishirikiana kwa umakini kufanya upasuaji, wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya kijani na barakoa kwa ajili ya usafi na usalama wa mgonjwa. Inaonyesha juhudi na taaluma inayohitajika katika sekta ya afya ili kuokoa maisha.

Gari la huduma ya afya iliyopambwa kwa rangi na maua likiwa limeegeshwa tayari kutoa huduma kwa jamii. Gari hilo lina maandishi "Huduma kwa Afya Bora" na mlango wa kuingilia wenye ngazi. Hii inaonyesha kuwa ni zahanati ya kuhamahama inayolenga kufikisha huduma za afya kwa watu walio eneo ya mbali au yasiyo na vitu vya afya ya kudumu.

Gari la mobile clinic ambalo ni sehemu ya mpango wa huduma za afya ijulikanayo kama beyond zero . Gari hili limetengenezwa maalum kutoa huduma za afya kwa jamii zilizo kwa maeneo ya mbali au zisizo na upatikanaji wa vituo vya afya vya kudumu. Imechorwa nembo ya Beyond Zero pamoja na picha ya daktari akimhudumia mama na mtoto kuonyesha lengo la kuboresha afya ya kina mama na watoto.

Mazingira ya kliniki ya jamii au kituo cha afya, ambapo mfanyakazi wa afya anampatia mtoto chanjo huku akiwa ameketi kwenye paja la mama yake. Wahudumu wa afya wamevalia mavazi ya rangi ya blue yenye nembo, wakionekana wakiwa na furaha na wakihemasisha huduma hiyo. Pembeni kuna sanduku lenye vifaa vya matibabu. Mazingira yanaonyesha juhudi za kupeleka huduma za afya kwa jamii kwa njia ya kirafiki inayokuaminika.

Gari jeupe kubwa la beyond zero mobile clinic likiwa limeegeshwa kwenye uwanja wa wazi. Gari hili lina nembo ya beyond zero na Gemina Mbiu foundation na lina mabango yenye ishara ya msalaba wa buluu zikionyesha huduma za afya. Kwa nyuma kuna hema nyeupe zilizonikwa na watu wachache wamesimama karibu.

Wanawake watatu walioketi kwenye viti vya plastiki katika mazingira ya nje. Mwanamke wa upande wa kushoto tu ni mtu mzima aliyevaa fulana ya kijivu na suruali ya jinsi akiwa amevaa barakoa ya uso. Anaonyesha chupi ya rangi ya samawati yenye michoro ya maua. Wawili walioko upande wa kulia ni wasichana waliovaa sare za shule za rangi ya kijani na nyeupe. Wakitabasamu kwa kuonyesha chupi na taulo za kike Sanitary pads kwa furaha.

Kliniki ya kusafirishwa imeegeshwa juu ya udongo mkavu. Kliniki hii ya kisasa imetambulishwa kama Mobile Clinic, ikiwa na maandishi makubwa na nembo za mashirika mbalimbali kama AMREF na serikali ya kaunti. Ina mwonekano wa kifahari na wa kisasa, na imewekwa magurudumu ikionekana kama gari la huduma. Kliniki za aina hii hutumika kuwafikia watu walio maeneo ya mbali au vijijini, kwa ajili ya huduma za afya kama chanjo, uchunguzi wa magonjwa na matibabu ya msingi.

Mazoezi ya upimaji wa joto la mwili likifanywa na wahudumu wa afya waliovaa mavazi ya kingaa na mavazi ya kutambulika. Mzee ameketi kwenye kiti huku akipimwa joto kwa kutumia kifaa cha kisasa. Wahudumu hao wanaonekana kuwa kwenye eneo la vijijini mbele ya makazi yaliyojengwa kwa vifaa vya kawaida.

Huduma ya afya inayotambuliwa kama Beyond Zero Mobile Clinic. Gari hili maalum limegeuzwa kuwa kituo cha afya kinachosafirishwa na linatoa huduma mbalimbali za kitabibu kwa jamii, hasa maeneo ya pembezoni au yasiyofikiwa kwa urahisi. Ipo kwenye zulia jekundu, likiwa tayari kutoa huduma na lina mabango ya kampeni ya Beyond Zero. Kuna watu walioketi pembeni wakisubiri huduma kabla hafla kuanza.

Mtu anapiga mswaki akitumia mswaki wa rangi ya zambarau na nyeupe. Meno yake yaonekana yakiwa safi na meupe. Ishara ya utunzaji mzuri wa afya ya kinywa. Kupiga mswaki mara kwa mara husaidia kuondoa mabaki ya chakula kuzuia kuoza kwa meno na kudumisha pumzi safi. Huu ni mfano mzuri wa usafi wa kibinafsi na tabia njema za kiafya.

Madaktari wawili wa upasuaji wa meno wakiwa kazini wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu. Wamevaa mavazi ya kujikinga; kofia, barakoa, glavu na mavazi ya upasuaji. Daktari mmoja anatumia kifaa cha mwanga kuangazia mdomo wa mgonjwa huku mwengine akishika zana za tiba. Mazingira ni safi na yenye vifaa vya kisasa ikionyesha huduma ya afya ya kitaalamu yenye uangalifu wa hali ya juu.

Madaktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa ambaye anaonekana ni mtoto. Wamevaa mavazi ya kujikinga na maambukizi, gloves , maski, miwani ya kinga na mavazi ya upasuaji. Wanaonekana wakitumia vifaa vya kitaaluma vya meno vilivyopo mezani kama mashine ya kusafisha meno na taa ya kung'arizia sehemu ya kazi. Mazingira haya ni ya chumba cha kliniki ya meno. Huduma za afya za kinywa na meno zinatolewa kwa usalama na uangalifu wa hali ya juu.

Mtu anayeosha meno kutumia mswaki wa umeme meno inaonekana kuwa safi mtu anasafisa kwa uangalifu mbele meno ya juu huu ni usafi wa meno na afya ya kinywa, jambo la msingi katika maisha ya kila siku.

Seti ya vifaa vya kitabibu vinavyotumika na madaktari wa meno vifaa hivi vimepangwa kwenye kitambaa cha buluu ni vya chuma vifaa hivi ni pamoja na kioo cha mviringo kinachotumika kuangalia meno kwa ndani vifaa vyenye ncha kali au zilizopinda kwa kazi na kama kusafisha meno.

Daktari wa meno anamchunguza mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe na barakoa ya uso. Anatumia kifaa maalumu kuangalia ndani ya kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu cha daktari wa meno. Huku daktari akichunguza, muuguzi anaelekeza mwanga maalumu. Mandhari inaonyesha huduma ya afya ya meno, ikiwa imepangwa katika mazingira safi ya kitabibu.

Kidevu na mdomo ya mwanamke mweusi akitabasamu kwa upana, akionyesha meno yake meupe, nadhifu na yaliyopingika vizuri. Midomo yake imeunganishwa kwa lipstick ya rangi ya kahawia nyekundu. Ngozi yake inaonekana nyororo na yenye afya, na shingo yake inaonekana kung'aa kwa jasho kidogo.

Mgonjwa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa uchunguzi wa meno, daktari wa meno amevaa glovu anatumia kifua cha matibabu kuangalia ndani ya mdomo wa mgonjwa inaonyesha huduma za afya ya kinywa japo nembo ya jubilee ,nhif ,na Kenya Rs kuwa huduma hizi inaungwa mkono na mashirika mbalimbali ya bima za serikali.

Daktari akiwa amevalia glavu za bluu akishikilia kifaa chenye ncha ya manjano juu ya meza iliyofunikwa kitambaa cha bluu. Kuna vifaa vingi vya upasuaji vikiwemo makasi na vibana. Karatasi nyeupe safi imelala katikati. Mazingira inaashiria chumba cha upasuaji au kliniki kikiwa na makabati nyuma.

Daktari wa meno akimwonyesha mgonjwa wake picha ya eksirei ya meno kupitia kwenye kompyuta kibao. Daktari amevaa glavu za rangi ya buluu na koti chepe la matibabu. Mgonjwa anaonaekana akitabasamu ishara ya kwamba anapata huduma nzuri au majibu chanya. Eksirei inaonyesha meno yote ya taya ya juu na ya chini ikiwa kwa undani. Haya ni sehemu ya mchakato wa uchunguzi wa afya ya meno iliyosalia katika matibabu ya meno saa hii.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari amevaa glavu na miwani ya usalama na barakoa huku akitumia vifaa vya uchunguzi kuchunguza kinywa na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki ya meno. Hii ni hatua muhimu ya watunzaji wa afya ya kinywa ili kugundua matatizo kama vile kuoza kwa meno au magonjwa ya fizi. Huduma za namna hii husaidia kudumisha tabasamu lenye afya.

Daktari wa meno akiwa amevaa glavu za buluu mwenye koti jeupe la maabara anatumia mfano wa tai anamsuhi kuonyesha jinsi sahihi ya kusafisha meno hii ni fundisho la afya la kinyoa na meno yanayolenga kuelimisha watu kuhusu usafi wa meno ili kuepuka matatizo kama vile kuoza kwa meno na matatizo ya ufizi.

Sehemu ya uso wa mtu ikuwa na tabasamu, utengano ya meno na midomo. Kuna mstari wa wima unao gawanya uso, unaoashiria tofauti kati ya kabla na baada ya usafishaji wa meno au matumizi ya kufanya meno uwe meupe. Mweno upande moja unaonekana meupe zaidi kuliko upande mwengine, ikionyesha mbadiliko chanya.

Tabasamu la mwanamke. Midomo ina rangi nyekundu inayokolea, na meno meupe na safi, ikionyesha afya bora ya kinywa. Sehemu ya pua pia inaonekana.

Wingu la shule iliyoathiriwa na mafuriko nchini Kenya. Maji mengi yaliyochafuka yamefunika eneo lote yakifikia kuta za mjengo. Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wa msaada au wakaazi wanatembea kwenye maji hayo. Jina Mega School inaonekana kwenye ukuta wa jengo la shule. Hali hii inaonyesha athari ya mvua kubwa na mafuriko katika maenea haya.

Watu waliokumbwa na mafuriko wakijaribu kukuokolewa kwa kutumia mashua. Maji ya mafuriko yamejaa hadi kuwa nyumba na barabara, wakisababisha uharibifu mkubwa. Watu wamekusanyika ili kusaidiana na kuna hali ya dharura inayoonekana wazi. Hali hii inaashiria athari za maabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa kuwa na mipango ya dharura na msaada wa haraka kwa wa athirika wa maafa ya asili.

Uuzaji na usambazaji wa msaada wa chakula chini ya mpango wa Kenya Emergency Drought 2021 iliyofadhiliwa na WFAID . Watu wanaonekana wakipokea vyakula kama mchele na unga mbele ya lori iliyobeba bidhaa hizo. Hii inaonyesha juhudi za kutoa msaada kwa jamii iliyohadhirika na ukame.

Eneo la tukio la dharura usiku ambapo magari ya zimamoto yamewasili kuzima moto katika jengo la makazi. Kuna magari mawili mekundu ya zimamoto, moja likiwa limeegeshwa mbele ya jengo na jingine upande wa kushoto. majeruhi ni wakazi wa jengo hawaonekani wazi, lakini kuna askari zimamoto, aliyevaa sare nyeusi reflector .

Athari za mafuriko katika eneo la makazi maji yamejaa hadi kiunoni na watu wanaonekana wakijitahidi kutoka au kusaidiana katika mazingira magumu ,wengine wamekaa juu ya ukuta huku wengine wakishikilia watoto ile kuokoa dhidi hatari ya kuzama ,mazingira haya yanadhihirisha changamoto za kijamii na kibinadamu zinazotokana na mvua kubwa au mifumo duni ya mifereji ya maji hii inaonyesha mshikamano wa jamii wakati wa janga.

Tukio la kuelimisha jamii kuhusu usafi ambapo mtoto anasaidiwa na mtu mzima kunawa mikono kwa maji yanayotoka kwenye tenki la kijani lililoandikwa dettol. Wengine waliovaa mavazi ya kijani na barakoa wanaonekana wakisimamia na kusaidia zoezi hilo. Hii inaashiria kampeni ya afya ya umaa, huenda ni jihada za kuzuia maugonjwa.

Mkono kimeelekezwa kuelekea kwenye kiganja, karibu na bomba la maji. Hii ni ishara ya usafi na tahadhari dhidi ya maambukizi. Matumizi ya sabuni au maji kwa kunawa mikono ni muhimu kwa afya binafsi na ustawi wa jamii. Kielelezo hiki kinaonyesha kuzingatia usafi wa mikono hasa kabla ya kula au baada ya kutoka chooni.

Ofisi ndogo yenye meza nyeupe ya kazi, viti viwili vya plastiki na karatasi zilizopangwa kwenye sehemu ya kupanga mafaili ,dirisha zina nondo kwa ajili ya usalama na kuna mwangaza wa asili linaloingia ndani ya chumba, ukutani kuna mabango ya taarifa au ratiba ikionyesha kuwa hii ni ofisi ya kazi au huduma huenda katika taasisi ya elimu au afya.

Kituo cha dharura na wajali katika hospitali. Kuna wagonjwa na wahudumu wa afya wanaohudumiwa. Gari la wagonjwa limeegeshwa mbele ya kituo, likiwa tayari kusafirisha mgonjwa. Watu wamesimama nje ya mlango, wengine wakiwa wameketi, pamoja na kiti cha magurudumu. Hali hii inaashiria huduma ya haraka na msaada wa kitabibu kwa wagonjwa wa dharura.

Chumba kisafi cha matibabu kikiwa na kitanda cha wagonjwa kilichofunikwa nguo ya kijani. Katikati kuna meza ndogo na viti viwili na rafu yenye dawa na vifaa vya matibabu iliyowekwa upande wa kulia. Sanduku za podi zimepangwa nyuma zikionyesha mazingira ya kliniki.

Jengo la afya huenda ni zahanati au kliniki ya jamii. Kuna mlango wa buluu wenye maandishi ya kuonyesha chumba maalum na dirisha mbili upande wa kulia. Mbele kuna kitanda cha uchunguzi wa wagonjwa kilichowekwa karibu na ukuta pamoja na viti vya wageni. Ukutani kuna mabango yenye ujumbe wa kuhamasisha kuhusu afya bora. Sakafu ni safi na inaonyesha kiwango kizuri cha usafi.

Wi-Fi unachotumika kwa uchunguzi wa mionzi, hasa kwa matumizi ya meno. Kifaa kinacho onekano ukutani ni mashini ya Panaramek, yanayotumika kupiga picha ya meno yote kwa wakati moja. Kuna meza ya ofisi pembeni yenye karatasi na kompyuta, yaonyesha kuwa chumba hiki pia hutumika kwa kurekodi na kujakata matokeo ya uchunguzi. Mazingira ni ya safi yamepangwa kwa shuguli rasmi za kitabibu.

Kituo cha kazi kilicho ndani ya maabara ya kisasa au sehemu ya uchunguzi wa kiafya. Kuna meza nyeupe iliyo na vifaa vya kielektroniki kama vile mashine ya kupiga uchunguzi wa sampuli. kompyuta mbili zilizounganishwa pamoja na konteina ya vijubitisho vya maabara.

Mirija ya maabara ya sampuli za damu iliyopangwa kwa safu nne kwenye trey za povu. Kila safu ina mirija kadhaa yenye vifuniko vya rangi nyekundu hivyo vya kawaida huonyesha aina maalum ya kemikali ndani ya mirija hiyo.

Kifaa cha matibabu cha Omron ambacho ni nebuliser hutumika kwa wagonjwa walio na matatizo ya kupumua kama vile pumu. Kifaa hiki hubadilisha dawa ya kiowevu kuwa mvuke ili iwe rahisi kuvuta kupitia mdomo au pua. Pembeni yake kuna kafu ya kipimo cha shinikizo la damu ikiashiria mazingira ya huduma ya afya kama vile kliniki.

Kikwazo cha mkoba wa mtoto mchanga kilichopo kwenye wodi ya hospitali hutumika kusaidia watoto wachanga hasa wanaozaliwa kabla ya muda. Kina joto na vifaa vya ufuatiliaji ili kuhakikisha malezi salama na afya bora. Kimewekwa kwenye magurudumu kwa urahisi wa kusongesha.

Kifaa cha matibabu pengine fetal monitor kipo kwenye miguu ya magurudumu. Skrini kubwa inaonyesha chati za matibabu. Nyaya zingine zimetanda chini katika mandhari nyuma mtu aliyevalia sare za bluu anaonekana, akionyesha mazingira ya hospitali au zahanati. Ingawa kimetulia mpangilio wa nyaya inaonyesha kuwa kimetumika.

Mtu akiwa anajaza au kuchambua nyaraka mbalimbali mezani. Miongoni mwa nyaraka hizo kuna faili kubwa la njano lenye kichwa receptive tax register likionyesha kuwa kazi inayofanyika linahusiana na maswala ya kodi au usajili wa walipa kodi. Hii inaashiria shughuli ya kiofisi inayohusiana na usimamizi wa mapato au huduma za kiserikali.

Eneo la matibabu au zahanati nchini likiwa na vifaa vya kimatibabu vilivyopangwa kwa meza. Kuna sanduku lililojaa sindano zilizofungashwa. Chupa ndogo ya dawa na chupa tupu ya plastiki. Pembeni kuna vitu viwili vinayofanana na pembe za matibabu, kimoja cheusi na kingine chekundu. Hii inaashiria mazingira ya huduma za afya.

Mkono wa mtu aliyeshika chupa ya dawa yenye maandishi Solution ambayo inaonekana kutumika hospitalini au katika maabara ya afya. Imefungwa vizuri na ina lebo iliyoandikwa muda wa matumizi na tarehe lakini maandishi mengine yamefifia. Pembeni kuna vifaa vya kitabibu kama glavu, shindano na chupa nyingine. Mazingira haya yanadokeza matumizi ya dawa hiyo katika matibabu au vituo vya afya.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu chenye rangi nyeupe. Skrini yake inaonyesha vipimo kama shinikizo la juu, la chini na mapigo ya moyo ya mtumiaji. Pia inaonyesha saa na tarehe, pamoja na alama za rangi zinazoashiria viwango vya shinikizo la damu. Kando yake kuna bomba la bluu na mpira unaotumika kufungia mkononi, kifaa kinachofaa mtu kufuatilia afya nyumbani.

Kuna mtu aliyefunga kope bandia. Kidole kinavuta kope za juu labda kukagua hali ya macho ama mwonekano wa kope hizo. Wazi inaonekana wenye unyevu wa kawaida na kuna alama ndogo ya madoa au chunusi chini ya jicho. Mtu huyu pia anaonekana kuvaa headphones za masikio aina ya ear muffs upande mmoja.

Meza ya maabara au kliniki yenye vifaa mbali mbali ya uchunguzi wa afya ina kompyuta na itaeza mpira wa kupima damu visindano vilioko salama na vimebeba sampuli ya maabara kama vile vile za damu pia kuna maelekezo ya kiafya kwenye bango yakionyesha kuwepo kwa elimu ya kinga au huduma ya afya mandhari haya yanadongeza ya kuwa ni sehemu ya huduma ya uchunguzi ya kiafya au viombo vya maabara

Mwanamke anaye onekana kuwa na msongo wa mawazo ameweka mkono wa kushoto kwenye paji la uso kana kwamba ana maumivu ya kichwa, huku mkono wa kulia ukiwa juu kuashiria kuzuia au kutaka utulivu. Mandhari nyuma imechorwa kwa rangi za samawati na rangi ya machungwa ikionyesha mgongano wa hisia.

Mwanamuke ameketi chini akionekana kuwa na wasiwasi au kuzidiwa. Mkono wake mwaza umefunika au uso wake, inaonyesha hisia za wasiwasi, huzuni au mawazo mazito. Juu ya kichwa chake kuna michoro vya mistari inayo changanyikana. Mishale alama zakuuliza na viputo vya mazungumzo. Ikiwakilisha akili ilioja mawazo ya nayo kimbia. Mchafuko maneno yaliosemwa au habari nyingi sana.

Bango la kuhamasisha kuhusu afya ya akili mahali pa kazi ikiwa na ujumbe kuhusu siku ya afya ya akili duniani itakayoadhimishwa tarehe 10 Oktoba, 2024. KUna maandishi yanayoelezea matatizo ya afya ya akili kama msongo, wasiwasi, uraibu na matatizo ya hisia. Mtu aliyechka au mwenye mawazo yumo kwenye picha. Kampuni hii inaundwa mkono na Jonhson na Jonhson na taasisi nyingine za afya za akili.

Kisanduku cha dawa Panadol Advance inayotumika kutuliza maumivu na homa. Kwa mujibu wa maelezo kwenye kisanduku ina paracetamol . Inachukua muda mfupi kufyonza mwilini. Ni laini kwa tumbo. Kifurushi kina vidonge. Dawa hii hutumiwa kwa maumivu ya kichwa, meno, misuli, viungo na homa. Inapatikana kwa matumizi ya kawaida bila dawa ya daktari.

dawa ya meno maarufu nchini Kenya. Inajulikana kwa uwezo wake wa kuondoa madoa ya meno na kutoa pumzi safi. Hata hivyo, ni muhimu kuzingatia maelekezo ya mtengenezaji na, ikiwa maumivu ya meno yanaendelea, ni vyema kutafuta ushauri wa kitaalamu kutoka kwa daktari wa meno

Chupa ya sindano, na kifurushi cha dawa ya Buvanol injection inayotumika kutibu magonjwa ya wanyama, hasa ng'ombe. Dawa hii ni ya kiambato hai kiitwacho Buparvaquone fifty mg Bimeda , inayotumika kwa matibabu ya theileriosis kama East coast fever inayosababishwa na vimelea vya Theileria parva .

Masanduku madogo ya dawa ya panadol, yaliyopangwa kwa safu moja. Kila sanduku lina rangi ya buluu na nyekundu, likionyesha jina la panadol na maneno, brand of paracetamol. Mbele ya masanduku hayo kuna wingi tembe nyeupe zilizopangwa vizuri. Hii inaashiria bidhaa ya dawa inayotumika sana.

Mhudumu wa afya akichanja mwanaume kwenye bega la kushoto, wote wawili wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za kiafya, huenda ni katika kipindi cha mlipuko wa ugonjwa wa Covid 19.Mhudumu amevaa sare ya afya ya rangi ya buluu na mwanaume ana shati la mistari.

Daktari au mhudumu wa afya akimchunguza mtoto mdogo kwa kutumia stethoscope . Mtoto amewekwa kwenye kitambaa cha rangi na anaonekana akiwa mikononi mwa mzazi wake. Hii inaonyesha huduma ya afya inayotolewa kwa watoto wadogo hasa katika mazingira ya jamii. Uwaji wa glovu na vifaa vya matibabu unaashiria utunzaji wa usafi taaluma ya kitabibu.

Muuguzi akiwa katika wodi ya hospitali akiandaa kitanda cha mgonjwa, vyandarua na vitanda vya kisasa vinaonekana pamoja na mashine ya uchunguzi. Mabango ya rangi ya zambarau yenye nembo ya Mozzart Bet imewekwa ukutani ikionyesha msaada kwa vituo vya afya. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri yakionyesha hali ya utunzaji bora wa aya.

Kundi la watu waliokusanyika kwa baraza la jengo na matofali huenda ni kituo cha afya au kliniki ya jamii. Watu hao ni wanawake na wamama; wengi wao wakiwa na watoto wachanga au wakiwa wamewabeba mgongoni. Wanawake wamevalia mavazi ya kiafrika yenye rangi ya mitindo mbalimbali. Mmoja wa wanawake ameketi chini akimnyonyesha mtoto.

Mkono wa rangi ya zambarau kwenye kidole cha mtu mwingine ishara ya kuwa amepiga kura. Hii ni sehemu ya mchakato wa uchaguzi unaopeleka kuzuia mtu kupiga kura mara mbili Inasisitiza umuhimu wa ushiriki wa raia katika demokrasia na haki ya kupiga kura kama wajibu wa kiraia.

Mtoto mwenye alama ndogo ya mduara na tone jekundu la damu, inaeza kuwa alama ya chanjo. Hii inaweza kua chanjo ya BCG inayotolewa kwa watoto wachanga dhidi ya kifua kikuu. Alama hii ni ya kawaida inayoashiria kwamba mtoto amepata chanjo ipasavyo.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini, kuna vitanda vidogo vya watoto na kifaa cha kiafya, kinachoonyesha vikuu vya kiafya. Watoto wachanga wamefunikwa vizuri, wakipumzia kwenye vitanda vyao. Wauguzi na daktari wanaonekana wakiangalia hali za watoto. Jambo linaloonyesha huduma ya afya kwa umakini kwa watoto wachanga hospitalini.

Mtu mzima akimpatia mtoto kitu, labda dawa au chanjo, mbele ya ukuta ya udongo. Mtu mzima amevaa chango za nguo za blue na zambarau. Anashika kichwa cha mtoto kwa upole, huku akiinua mkono mwingine, akionekana kumdondoshea kitu mdomoni. Mtoto amevaa nguo nyekundu, anaangalia juu.

Mtoto mdogo anayepokea chanjo ya matone, huku akiwa ameshikiliwa na mtu mwingine. Mtu wa chanjo ambaye amevaa sare ya njano na nyekundu, anamtilia matone mdomoni mtoto akitumia kidonge au tone la chanjo. Hii ni sehemu ya kampeni za afya za kinga kama vile chanjo dhidi ya Polio.

Shrika la afya duniani WHO na UNICEF katika kutoa wito wa dharura wa kuchukua hatua dhidi ya mlipuko wa surua na polio. Mtoto anaoneshana akipewa chanjo ikiwa na ishara ya umuhimu wa kupitia chanjo wakati wa changamoto za Covid 19. Ujumbe mkuu wa kampeni hii ni kuhamasisha watu kuchukua hatua za haraka ili kuzuia maambukizi kwa uwanja wa watato wao.

Mkono wa binadamu uliopata jeraha kubwa na kufanyiwa upasuaji kama inavyonekana kwa nyuzi za kushona jeraha, kwenye sehemu ya kiganja cha kati. Mkono huo umewekwa juu ya kitambaa cha upasuaji cha rangi ya bluu, ambacho hutumiwa hospitalini kwa usafi.

Mtu aliyeanguka akiwa anaendesha baiskeli kwa njia ya miamba au mawe. Amevaa vifaa vya usalama kama kofia ya pikipiki na magonde ya goti. Anaonekana kushikilia mkono wake wa kushoto kwa maumivu. Ishara ya kuwa amejeruhiwa. Baiskeli yake iko chini karibu naye ikiwa imeanguka upande mmoja.

Kifaa cha mazoezi kinachojulikana kama Smith Machine, ini mashine ya kunyanyua vyuma ambayo ni babri yanayoelekeza kwenye reli kwa ajili ya usalama mdhabiti wakati wa mazoezi. Viti na mipangilio yakiusidia kwa mkawo sahihi na kuzuia majeraha, inatumika kama jimu kwa ajili wa mazoezi ya nguvu na kujenga misuli.

Mwanaume aliyefunga bandeji kwenye mkono wake wa kulia anaonekana kuugua au kuwa na jeraha. Anavaa fulana ya bluu na koti la kaki akiwa ameketi chini. Mkono wake umefungwa kwa bandeji jeupe na anashikilia ncha ya bandeji hiyo kwa mkono wa kushoto.

Mimea mdogo wa porini wenye maua madogo ya manjano. Pia huitwa mgonjwa au maruru. Mimea ukokaribu hasa na kamera hivyo huko kwenye mstari wa mbele. Lakini huko kwenye mwelekeo sahihi. Kwa nyuma kuna mawe makubwa, nyasi na mtoto alievaa gauni kijivu na viatu vya njano.

Mmea wa biringanya ukiwa katika hatua ya kuchanua maua. Maua ni rangi ya zambarau yaliyokauka na majani yake ni mapana ya kijani kibichi yenye manyoya madogo madogo. Mmea hustawi vizuri katika maeneo ya joto na hutunzwa kwa ajili ya matunda yake ambayo huliwa kama mboga. Maua haya ndio huendelea na kuzaa tunda ya biringanya baadaye.

Tawi kuu la mti ukiwa na matawi madogo na majani mengi yenye rangi ya kijani. Msitu au bustani iko nyuma ukitoa kivuli na hewa safi. Jua linapenyelea kupitia mapazia ikileta mwangaza na vivuli mchanganyiko. Mazingira ya hewa huashiria uhai wa mimea, muhimu kwa ulinzi wa mazingira, uzalishaji wa oksijeni na mkao ya ndege wadogo na wadudu.

Eneo yenye majani ya kijani kibichi na maua kavu ya rangi ya kahawia, inayokua karibu na ukuta wa mawe. Majani yake yanaonekana kuwa na umbo ya yai lenye ncha na madoa ya njano, ikiashiria kwamba huenda mmea huu unakumbwa na ukame au hali duni ya udongo. Mmea huu unafanana na mmea ya dawa ya au ya porini inayopatikana kwenye maeneo ya joto.

Mmea wa mzabibu wa matunda ya passion ukiwa umepanda na kujizunguka kwenye mti mkubwa. Majani yake ni ya kijani kibichi huku mengine yakiwa ya manjano, huenda kutokana na hali ya hewa, au mabadiliko ya ukuaji. Miale ya jua inaingia upande wa kushoto ikionyesha mazingira ya asili yenye mwanga wa kutosha.

Jani refu la kijani kibichi likisimama wima katikati ya mimea mingine mingi. Mwangaza wa jua unatwaa juu yaani hilo ikiunda miale inayoonekana vizuri. Nyuma kuna msitu mnene wenye rangi mbalimbali za kijani kuashiria mazingira ya asili la shambani au porini.